Hili ni shamba moja kubwa sanaa ambapo wamepanda mahindi, na katika shamba hili mahindi zimepaliliwa, na kando ya shamba hili kuna miti ambayo zimepandwa na pia mahindi hizi bado hazijakua kubwa zimemea vizuri sana.

Kuna mahindi ambavyo vimetoka kuvunwa kwa shamba na mahindi haya ni mazuri sana, kuna mtu mmoja ambaye anatenganisha zile mahindi ambayo zimeoza, na zile mahindi mzuri, kwa hapa kuna mahindi ile mzuri zinatolewa, ili isieze kuambukiza zile zingine ugonjwa.

Hili ni soko la ndizi na kuna wamama hapa ambao wanauza ndizi, na ndizi hizi zimeiva sna vizuri, na kila mtu ameweka ndizi zake kwenye meza na kila mtu anazipanga, hapa kuna wanunuzi ambao wananunua hizo ndizi.

Hili ni shamba la ndizi na katika shamba hili kuna miti ambavyo vimepandwa kando ya shamba hili na pia kuna zile migomba ya ndizi na mgomba huu bado haujatoa zile ndizi za kukuliwa, bado ni ndogo.

Hili ni chumba moja na ni jikoni na kwenye jikoni hili kuna mahindi ambayo yamepangwa, yamefungwa kwenye nyuma mwisho hadi mwisho. Na mahindi hivi yamekauka sana, zimepigwa na moshi, zingine zimekuwa nyeusi na mahindi hivi zimewekwa hivi ili kutengenezwa ziwe mbegu.

Hili ni kampuni la maziwa, na kuna mwanadada mmoja ambaye ako mahali hapa na anaweka maziwa kutoka kwenye boiler hadi kwenye magalani na magalani ambavyo vimepangwa kwa laini na kila galani inanyunyuziwa maziwa ndani.

Kwenye zizi hili la ng'ombe kuna mashini ambayo inatumiwa kukamulia ng'ombe na mashini hili inawekwa kwenye titi la ng'ombe kisha wanaifinya halafu kuna pipe ambayo inachukuwa maziwa kutoka kwa titi la ng'ombe hadi kwenye mkebe ama ghalani.

Hili ni shamba kubwa la ndizi na katika shamba hili ndizi hivi bado ni ndogo na zimepaliliwa vizuri sana na kwenye shamba hili kuna mtu ambaye ameweka vitu katika shamba hili ili kuweza kufanya kurekodi kuhusu ndizi hizi.

Hili ni soko na kwenye soko hili kuna ndizi ambavyo vimewekwa juu ya meza na ndizi hizi ni mingi sana. Ndizi hizi zimeiva ma zimepangwa vizuri. Kuna muuzaji ambaye anaendelea kupanga ndizi zingine kwenye meza ingine.

Daktari huyu yuko katika lile chumba cha kuchanganya dawa na amevalia barakoa na lile aproni nyeupe. Na daktari huyu amechukua dawa kwenye mkebe na kuna dawa zingine ambazo amezishika kwenye mkono wake anavichanganya hivi dawa.

Hizi ni zile ngombe ambazo zinatembea kwenye mtaa na ngombe hizi ziko katika ile eneo la takataka zinatafuta vykula vya kukula. Ngombe hizi ni vikubwa sana na ziko katika mji.

Mtu huyu ameweka ndizi kwenye meza na kuna bakuli mbili na moja iko na maji na katika meza hii mtu huyu amechukua ule ndizi mmoja na akatoa maganda. Anaelezea jinsi ya kutoa maganda na jinsi ya kupika ndizi hio.

Hili ni zizi la ng'ombe na kwenye zizi hili kuna ng'ombe ambayo imefungwa kwa mguu wake na kando yake kuna galani ya maziwa, na pia kuna ule machine ambao unatumiwa kukama ng'ombe hizi. Machine hizi zimeekwa kwenye titi la mang'ombe na kuna pipe ambayo inapeleka maziwa hadi kwenye galani.

Hawa ni wanadada wawili na mwanadada huyu anamwaga maziwa kutoka kwenye kibuyu akimwagia mwanadada mwingine kwenye sufuria. Natumai mtu huyu anauza zile maziwa akimuuzia mwenzake.

Hili ni shamba moja kubwa la ndizi na katika shamba hili kuwa wamepalilia vizuri sana. Shamba hili ndani ni safi na kuna migomba za ndizi na migomba hizi kuna zile bado ni ndogo na kuna zile zinakuwa kubwa na bado hazijatoa ndizi.

Hili ni lile shamba la ndizi na katika shamba hii hapo kando kuna miti ambavyo zimepandwa, na katika shamba hili kuna chini hapo kuna paipu ambazo zinapitisha maji na mgomba huu umetoa mandizi ambavyo ziko nzuri sana.

Hili ni shamba na katika shamba hili kuna watu ambao wanapanda ule mgomba wa ndizi ili waweze kuukata kama ndizi.

Katika shamba hili kuna shamba mkubwa sana na kuna zile mimea zimechanganywa kwenye shamba hii. Kuna mahindi, kuna ndizi ambayo imepandwa, kuna mboga na kuna Ile nyasi ambayo ng'ombe hukula na kuna sehemu ambapo kumelimwa na bado hakujapandwa.

Hili ni shamba la ndizi. Na katika shamba hili kuna ndizi ambazo zimetosha kukatwa na zingine bado hazijatosha kukuliwa. Ndizi hizi ni kubwa sana na zimekua vizuri sana. Ziko kwenye migomba zao.

Kuna mama hapa ameketi na watoto wake na katika hapa, kuna mfuko ambao umetandikwa chini, na katika mfuko kuna bidhaa ambavyo zimewekwa juu, na bidhaa hizi ni ngano, natumai ngano hizi zimetolewa kwa shamba, na zinaanikwa zitengenezwe iwe ngano ya kupika.

Katika eneo hii kuna shamba kubwa la ndizi na pia kuna nyumba ambayo iko kando hapa na kando ya hilo shamba kuna zile chakula ya ng'ombe ambavyo vimewekwa hapo kando zimekatwa na zikawekwa hapa kando na kulingana na hali hii vyakula hivi vilikua vimezuiliwa lakini upepo umeharibu ule nyumba ulijengwa .

Hili ni shamba kubwa sana la ndizi ambavyo ndizi vimepandwa na katika shamba hili kuna zile waya ama posti ambazo zimeekwa katika ya shamba hili na ndizi hizi bado ni vidogo havijakuwa vikubwa.

Hili ni zizi la ng'ombe na kuna mkulima mmoja ambaye yuko kwenye zizi la ng'ombe na kuna ng'ombe mmoja anafanyiwa usafi hapa, naona paipu ya maji ambayo inatoa maji hapo chini.

Hili ni shamba la mimea na mimea hizi ni ndizi na katika shamba hili kuna mtu mmoja ambaye anajaribu kukata ndizi ambao uko humu ndani na ndizi hii ni fupi sana. Mgomba wake ni mfupi sana na ndizi huu umekomaa.

Hili ni ndizi ambayo imetolewa maganda na ndizi hii, unaweza kuchemsha ama unaweza kukaanga ili kukula na kitoweo kingine, ndizi hizi inakatwa na kutolewa maganda ili kupikwa, ndizi hizi ni tamu sana.